Kueleza picha ni kwamba inaonyesha mradi wa umeme wa joto ardhi wa Aluto Angano nchini Ethiopia huko kwenye eneo la volkeno la Aluta katika bonde la ufa la Ethiopia. Hii ni uwanja yenyewe yenye inatoa umeme nchini Ethiopia tu.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha sehemu ya kituo cha kusambaza umeme au sehemu ya mtandao wa umeme nchini Kenya inayoweza kuendeshwa na, Kenya power and lighting company, au shirika linalohusika na usafirishaji wa umeme kama ketraco. Inaonekana kuna miundombinu mikubwa ya umeme kama mnara wa kusafirisha umeme.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha msongo wa umeme wa kalivoti kwa mariekani isinya pamoja na kituo cha kusambazia umeme. Mradi mkubwa unayotekelezewa nchini Kenya, una tarajiwa kukamilika na kuanza kazi ifikapo Februari, lengo kuu ni ku boresha usafarishaji wa umeme kutoka Mombasa, Nairobi na kupunguza upotevu wa umeme.

Mtazamo wa picha ni kwamba inaangazilia mabadiliko jaya katika dampu la Dandora Nairobi Kenya eneo linalojulikana kuwa eneo lenye uchafuzi mkubwa wa mazingira jijini. Mtu aliyevaa kofia ya usalama, koti la kuakisi mwananga ambayo inaitwa reflector.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha kiwanda cha usafishaji wa maji ambacho ni mojawapo ya vituo vya kusafirisha maji inayoendeshwa na kampuni ya maji taka ya jiji la Nairobi. Kiwanda hiki kipo kando ya barabara ya waiyaki way jijini Nairobi ambacho ndicho kituo pekee kilicho ndani ya kaunti ya Nairobi.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha sehemu ya barabara ya ngong iliyoko jijini Nairobi Kenya. Barabara hii inaonekana kuwa ya njia nyingi na ina milia inayotenganisha mwelekeo wa magari. Kwa nyuma kuna kituo cha mafuta cha, shell, kinachoonekana kama alama ya biashara katika eneo hili.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha mzururo wa magari wa usafiri wa umma nchini Kenya hasa matatu ambayo ni basi hutumika kusafirisha abiria mijini na vijijini ni njia maarufu umuhumimu wa usafiri wa umma nchini Kenya inayo julikana na muundo wa kipekee mara nyingi yakiwa na masaa na michoro ya grafiti.

Kuweza kueleza picha ni kwamba inaonyesha mstari wa matatu, magari madogo ya abiria yanayojulikana sana nchini Kenya kwa huduma zao za usafiri wa umma. Inatoa taswira ya kawaida ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Bleza ya kwamba inaonyesha sehemu ya mfumo wa bomba la maji ikijumuisha kiunganisho cha d n 20 ambacho ni katika mfumo wa usambazaji wa maji ya umwagiliaji. Ukubwa wa d m 20 ..D n ni kifupi wa diameter nominal ambapo ambapo d n 20 inamaanisha kipenyo cha ndani ya takriban milimita 20.